Ndani ya chafu kubwa, kumejaa mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu ndefu na nadhifu. Mabomba ya plastiki yenye rangi ya manjano na kijivu yamepangwa chini yakionesha mfumo wa hydroponics au aquaponics . Mimea yenye majani makubwa na angavu inaonekana vizuri.

Mfumo rahisi wa kilimo cha hydroponics unaonyesha mimea miwili ya saladi iliyokomaa yenye majani mabichi angavu. Mimea hii imepandwa kwenye chombo cheusi cha plastiki kilichowekwa juu ya fremu ya mbao.

Tanki nne nyeusi za plastiki, zimepangwa kwa safu kwenye udongo uliofunikwa na gome la miti. Tanki tatu za mwisho zimejazwa mimea mbalimbali ya kijani kibichi, ikiwemo mimea mirefu yenye majani membamba na mimea mingine yenye majani mapana na yenye mikunjo.

Kwenye chafu ndefu kuna paa la wazi linalo ruhusu mwanga kupenya. Ndani kuna safu ndefu za mimea ya kijani kibichi iliyo pandwa katika mfumo wa hydroponics au aquaponics . Mimea ya saladi yenye majani makubwa na angavu imepandwa kwenye chombo kinacho elea juu ya maji.

Mfumo mkubwa wa hydroponics umepangwa kwa safu ndefu za vyombo vyeupe vya plastiki, vikishikilia mimea mengi ya saladi, ya kijani kibichi na baadhi yenye majani mekundu.

Mmea wa kijani kibichi umepandwa kwenye kikombe cheupe cha plastic, ukiwa na majani mapana na yenye afya. Mizizi yake mieupe inaoneka ikipenya chini ya kikombe ikielekea kwenye eneo la maji.

Shamba ndogo la mimea linatumia mfumo wa kisasa wa hydoponics , ambapo mimea ya saladi yenye majani makubwa na ya kijani kibichi, imepandwa kwenye mabomba meupe ya PVC. Mabomba haya, yamewekwa juu ya miundo ya chuma na chini yake kuna bomba kubwa la bluu linaloonekana kuwa sehemu ya mfumo wa kumwagilia.

Kilimo cha hydroponic kimetengenezwa kwa mabomba mengi meupe ya PVC yaliyopangwa kwa usawa na wima. Kila bomba lina mashimo madogo ya mviringo ambapo mimea midogo imepandwa, huku mingine ikiwa bado haijapandwa.

Kwenye safu za mabomba meupe ya plastiki mimea midogo ya saladi yenye majani ya kijani kibichi lenye afya inakuwa. Kila mme umepandwa kwenye shimo huku sehemu ya mzizi wake ikitumbukia ndani ya bomba.

Mfumo rahisi wa kilimo cha hydroponics unafanywa kwa kutumia ndoo mbili za rangi ya chungwa. Juu ya kila ndoo, kuna kifuniko cheupe kama cha povu kilichotobolewa. Kwenye kila tundu, mmea wa kijani kibichi wenye majani mengi labda basil umepandwa.

Kilimo cha haidroponiki kimetengenezwa kwa mabomba meupe ya plastiki yaliyopangwa wima. Mimea midogo ya kijani kibichi na baadhi yenye majani mekundu imepandwa kwenye mashimo yaliyotengenezwa kwa mabomba hayo.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics unazingatiwa, ambapo mimea, inakuwa bila udongo. Mizizi mirefu, meupe ya mimea, inaning'inia, kutoka kwenye vikombe vidogo vyeusi, vilivyowekwa, kwenye bodi au chombo maalum. Na inaingia moja kwa moja, kwenye maji au kiowevu, chenye virutubisho, kilichopo kwenye chombo, cha bluu.

Rundo kubwa la vitunguu vyekundu vimetapakaa ardhini. Huku mkono wa mtu ukimimina vitunguu vingine kutoka kwenye kikapu cha kusuka. Vitunguu vyekundu venye rangi angavu vimeonekana vikiwa vimeiva na tayari kwa matumizi.

Rundo kubwa la vitunguu linaonekana likiwa limetawanyika chini, likionyesha aina mbili tofauti. Vitunguu vyekundu vilivyo na maganda meusi na vitunguu vya kahawia vilivyo na maganda ya rangi nyepesi.

Ndani ya chafu kubwa, kumejaa mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu ndefu na nadhifu. Majani ya mimea yanaonekana kuwa na afya njema na yameripuka.

Kuku wengi wamejaa ndani ya kibanda chao wengine wakitembea huku na kule wakipekua sakafu huku kundi lingine likiwa limejikusanya upande mmoja wa kila kwenye mtungi wa buluu ulio chini.

Kundi kubwa la vifaranga yametapakaa kwenye safu ya nyumba ya kuku. Vifaranga hawa wana rangi mbalimbali wakiwemo weusi, weupe na manjano. Katikati ya vifaranga kuna vibaba vyeupe vilivyoundwa kwa ajili ya kunyea maji na pia kuna vyombo vya kulishia vyekundu vilivyojaa chakula.

Wanawake wawili waliovalia mavazi ya blue na glavu wanakusanya mazao mashambani kwa uangalifu. Wameinama kuokota mboga na kuziweka kwenye kreti nyekundu za plastiki zilizopangwa pembezoni.

Mguu wa mwanaume unaonekana umesimama pembeni ya rundo kubwa la vitunguu. Baadhi yake vikiwa vimetapakaa sakafuni huku vingine vikiwa vimehifadhiwa ndani ya magunia mawili yaliyo jaa.

Mabanda ya nguruwe yamepangwa kwenye safu katika jengo kubwa la ndani, kila nguruwe akiwa ndani ya zizi lake la chuma lenye nafasi finyu. Wengine wamelala huku baadhi wakisimama wakionyesha mwendo mdogo au hali ya kupumzika.

Makundi ya vifaranga wa rangi ya manjano wamesambaa juu ya sakafu iliyo funikwa na maganda ya mbao kwenye banda la kuku wengine wanatembea huku na huko ilhali wengine wamejukusanya katika makundi wakionekana kupumzika.

Shamba kubwa limejaa mimea ya kabichi, zilizopangwa kwa mistari iliyo sawa kwenye udongo uliochongwa vizuri. Kabichi zinaonekana nadhifu na zenye afya, zikiwa na majani mabichi yaliyofungana kwa umbo la duara.

Wanaume na wanawake wamevaa mavazi ya buluu, wakiwa wamesimama karibu, wakitazama kwa makini mnyororo wa mashine inayosafirisha nyanya. Nyanya nyekundu zinaelea juu ya sehemu ya chuma ya mashine.

Shamba refu limejaa mistari iliyonyooka ya mimea ya kabichi. Majani makubwa ya kijani yakitandaa upande kwa upande juu ya udongo. Mimea imepandwa kwa mpangilio wa kiufundi ikionyesha umakini katika kilimo cha kisasa.

Ng'ombe wamepangwa kwa mpangilio mzuri katika zizi au banda la kisasa, kila mmoja akiwa katika nafasi yake ya kulisha. Vichwa vyao vimeinama chini vikiwa vimepita kwenye vizuizi maalum kuelekea sehemu ya chakula kilichowekwa mbele yao.

Shamba la ndizi limejipanga kwa safu mbili ndefu zinazonyooka kuelekea mbali, kila mti ukiwa na mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zilizoning'inia katikati ya majani mapana ya kijani kibichi.

Mavuno mengi ya nyanya yamepangwa kwa wingi ndani ya kreti za kijani. Kila kreti likiwa limejaa nyanya nyekundu zilizokomaa. Pembeni mwa kreti hizo, kuna ndoo ya plastiki nyeusi pia ikiwa imejaa nyanya.

Tone ya maji inaning'inia kutoka kwenye bomba la umwagiliaji wa matone lililo karibu kabisa na mchanga wa udongo uliokauka. Chini ya tone hilo mmea mchanga wa kijani umeendelea kuota ukionyesha hatua ya awali ya ukuaji.

Chafo kubwa iliyo na mimea michanga imepandwa kwa safu ndefu na nadhifu. Kila safu inabomba dogo jeusi la umuagiliaji wa matone linalo pita kando yake liki hakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha.

Shamba limepangwa kwa ustadi likiwa na mistari ya mimea iliyopandwa kwa mpangilio wa kuvutia. Kati ya mistari hio kuna mifereji ya maji yaliyojaa, ikiashiria matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa matuta.

Mtu mmoja ameinama kwenye shamba akifanya kazi na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaojumuisha mabomba ya kijivu na nyeusi yenye viungio vya buluu. Anaonekana akipanga au kurekebisha sehemu za mfumo huo ambao umewekwa kwenye mifereji miwili iliyochimbwa ardhini.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Lina bomba refu nyeusi lililolala ardhini likipita katikati ya mimea midogo michanga yenye majani ya kijani kibichi. Matone ya maji, yanaonekana yakitoka kwenye bomba hilo yakinyunyizia udongo ulio wazi karibu na mizizi ya mimea.

Mashamba yamepangwa kwa mistari sahihi ya mimea changa, huku mifereji ya maji ikipita katikati ya safu, ikiashiria matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa mifereji.

Shamba kubwa lililolimwa lina mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mistari mirefu. Maji yanaonekana yakitiririka katikati ya mistari hiyo, yakionyesha mfumo wa umwagiliaji.

Shamba kubwa la mimea midogo yenye majani ya kijani kibichi imepandwa kwa safu ndefu na nadhifu. Kila safu ina bomba dogo jeusi la umwagiliaji wa matone linalopita kando yake likihakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha.

Shamba kubwa lililotayarishwa kwa kilimo, lina mistari mirefu ya udongo wenye rangi ya kahawia. Katika mistari hiyo, mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa, ukiwa na mabomba makuu ya kijivu na mabomba madogo meusi, yenye nili zinazonyoosha kwenye udongo.

Shamba limetandikwa kwa mistari ya mimea ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, ikikua kwa ustawi juu ya udongo wa shambani. Kando ya kila mistari, kuna mabomba ya umwagiliaji wa matone yanayolaza karibu na mizizi ya mimea, ikionyesha teknolojia ya kilimo kinacholenga matumizi bora ya maji.

Kichaka kidogo cha mmea, chenye majani mapana ya kijani kibichi, kimepandwa kwenye udongo wenye unyevu kikionyesha ukuaji mzuri. Karibu na mmea huu, bomba refu jeusi lenye mistari wa njano linaonekana likipita juu ya ardhi likitoa matone ya maji.

Mmea mdogo wenye majani ya kijani kibichi yenye kungaa ukiwa umepandwa kwenye udongo. Ua bomba kubwa nyeusi la umwagiliaji wa matone linalolala ardhini karibu na mmea na bomba dogo la pili likiunganisha nalo kwa kutumia vali ya rangi ya kijani ,nyekundu na blue .

Shamba kubwa linaloandaliwa kwa kilimo lina safu ndefu za matuta ya udongo na mifereji ya maji katikati. Mifereji hiyo imejaa maji, ikionyesha mfumo wa umwagilia wa mifereji, ambapo maji yanapita kati ya matuta ili kunywesha mimea.